Nyumba ya kuabudu la dini la Kikristo. Jumba hili lipo na mlango mwekundu, na juu ya mlango huu mwekundu mna maneno yasemayo, "Trinity Baptist Church, Ukunda". Na nyumba hii ya kuabudu imejengwa kutumia mabati. Ipo na madirisha na ubavuni mwa kanisa kuna mnazi.

Katika eneo maarufu la jijini Mombasa, eneo la pembe za ndovu, magari yanaonekana kupita barabarani na pikipiki. Kando ya barabara hii, kuna vinyago vya ndovu katikati na nyumba za ghorofa nyeupe na samawati na kando yake kuna viti.

Ngamia watatu wanatembea kando ya ufuo wa bahari. Ngami wawili wawili wa mbele wamebeba watu. Ngamia wa mbele amebeba mwanamke na wa pili amebeba mwanaume na wa tatu anatembea bure. Kando ya ngamia hao watatu kuna wanaume wawili wanatembea ubavuni mwa ufuo na mbele mwanaume mmoja anaonekana kuongoza ngamia hao.

Timu ya wanasoka ya wanadada imejipanga kupigwa picha. Timu hii ya wanadada kumi na moja, wasita wamesimama na watano wamechuchumaa. Hii ni katika mchuano ya chapa dimba. Picha hii inachukuliwa katika uwanja.

Katika ufuo wa bahari kuna vijumba vya watu kujisitiri. Nyumba hizi zimezingirwa na minazi. Mchanga upo kando ya bahari.

Katika eneo la kivuko cha feri, feri tatu zipo njiani kuelekea katika ufuo wa mkondo wa bahari. Feri hizi ya kwanza imebeba magari na watu kidogo, ya pili imebeba watu na ya tatu pia imebeba watu, inawavukisha upande mwingine wa bahari.

Katikati eneo la ufuo la bahari, katika ufuoni mwa bahari mna boti tatu na kando ya ufuo wa bahari kuna eneo la kuogelea na mbele ya eneo hili kuna minazi.

Katika maeneo maarufu la kivukuo cha feri, feri tatu zilizobeba watu ziko katikati ya nkondo huu wa maji linaelekea kuvusha watu upande mwengine wa bahari mbele ya feri hizi ni boti dogo.

Katika ufuu wa bahari kuna matwai ya mti uliokauka kando ya bahari. Mbele ya ufuu wa bahari kuna nyumba za makuti na vyombo vya kuisitiri. Katika nyumba hii ya makuti umbavuni, mna minazi na miti mingine.

Mkondo wa bahari kumepandwa miti aina ya mikoko, bahari hii ipo safi kabisa na kando ya bahari mna milima.

Katika eneo la kuabudu la Kiislamu msikitini, wanaume watano wameketi katika msikiti wakitazama qibla, katika qibla kuna ustadh anahudumia wafuasi wake.

Meli kubwa imetua badandari, meli iko tayari kushukisha mizigo yake. Nyuma ya meli hii kuna meli nyingine inayowasili tayari kupakua mizigo yake.

Juu ya meza hii kubwa Kuna vyakula mbalimbali vyakula hivi ni kama kaimati, mahamri, mitai, vitumbua, sambusa, viazi, kebabu na kadhalika. Nyuma ya meza hili mwanaume mmoja aliyevalia sare la shati nyeupe anaonekana kupakia chakula hichi. Sehemu hii ni sehemu ya uchuuzi wa chakula.

Umati wa watu uliovalia sare ya kidini almarufu kanzu na kofia almarufu walahi. Wamekusanyika kusherehekea sherehe ya kiisilamu ya kidini.

Mwanaume mmoja alievalia shati jeupe amesimama mbele ya kibao kilichoandikwa Msikiti wa Yesu Kristo, Mwana wa Maria. Mbele ya kibao hiki kuna nyumba kadhaa na miti kadhaa.

Lori la mizigo kutoka kampuni maarufu ya magari ya Isuzu lipo tayari kupakia ama kupakua mizigo. Kandoni mna magunia ya mizigo ya mitumba na ubavuni mna maboksi ya mizigo.

Chombo cha usafiri cha baharini kinaonekana kikielea katika bahari. Katika chombo hicho kuna mtu anaonekana amesimama katika hicho chombo na wengine wakiwa wameketi.

Chombo cha usalama almaarufu garimoshi inaonekana kupita katika enoeo fulani. Eneo hilo kando ya barabara ya garimoshi mna miti iliopandwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Nyumba ya makuti mbele yake kuna minazi na nyuma kuna mti wa mwembe, juu ya nyumba ya makuti kuna ishara ya msalaba.

Katika uwanja wa ndege kuna watu wapatao saba wanaabiri ndege. Ubavuni mwa moja ya ndege mna miti na nyumba.

Jumba la kuabudu la waisilamu almaarufu msikiti. Nyumba hili limepakwa rangi nyeupe na manjano. Katika jumba hili juu kuna watu wawili wamesimama.

Nguo zimeanikwa katika kamba ya nguo katika nyumba. Kuna mtu mmoja mwanaume anaanika nguo katika kamba. Ni mchuuzi wa nguo anataka kuziuza.

Meza kubwa imetandazwa vyakula mbalimbali. Vyakula vilivyotandazwa katika meza hii ni mahamri, kaimati, mitai, donati, vitumbua, viazi na vinginevyo. Meza hii inaonekana ni sehemu ya uchuuzi.

Umati wa watu umekusanyika katika tamasha la kumsikiliza Rais wa Jamhuri la Kenya William Samoei Ruto. Rais anasalimiana na hao umati kwa mkono yao akiteka.

Wafanyikazi wa Huduma ya wananchi ya Kenya wanaonekana kukusanyika kupigwa picha. Jumba hili ya Huduma Kenya imepakwa rangi ya nyeupe.

Ufuoni mwa bahari kuna mtu ameinama na katika mchanga kuna alama za kutembea(nyayo za mtu). Katika bahari kuna vyombo vya usafiri, boti, na bahari inaonekana kuwa na mawimbi.

Eneo la ufuo wa bahari. Ufuoni kuna michanga mingi. Katika mchanga huu kunaonekana kuwa na nyayo za miguu ya mwanadamu wamepita. Mbele yake kuna ukuta mrefu ulioko na maandishi. Katika ukuta huu nyuma kuna miti na minazi.

Mashabiki wa Ya timu ya taifa ya Kenya ya Gor Mahia wanaonekana kwenda kushabikia timu yao. Mashabiki wamevaa sare ya jezi ya timu ya gor mahia mashabiki wengine wanaonekana wamebeba tarumbeta mwingine amebeba ngoma na mwingine amevaa miwani.

Mna mawimbi makali ufuoni mwa bahari. Pembeni mnaonekana jua linaelekea kuzama. Katika ufuo wa bahari.

Ndege kutoka kampuni ya Kenya Airways ipo katika uwanja wa ndege. Ndege hii ni ya rangi nyeupe na nyekundu na kijani na nyeusi, rangi ya bendera ya Kenya.

Ufuoni mwa bahari mna watu wanaotembea katika mchanga wa bahari. Baharini mna mawimbi madogo yanapija katika bahari. Hali ipo tulivu, jua la mchana likipija katika ufuo wa bahari.

Katika uwanja wa ndege kuna ndege kadhaa, kuna ndege moja kwa jina Kosik inaonekana kupakua mizigo kando ya ndege hii, kuna lori na uwanja wa ndege huu umetengezwa kwa simiti.

Mchezo wa wanadada wa voliboli unachezwa, timu mbili. Timu moja imevalia sare ya nyekundu ingine wamevalia sare ya kijani na samawati. Mwenye rangi ya samawati na kijani anapiga mpira na wachezaji wawili wa timu iliovaa nyekundu wanajaribu kuzuia mpira.

Vyombo vya usafiri almaarufu feri zinaelea katika maji ya bahari. Vyombo hivi vimebeba watu, umati ya watu kadha wa kadha. Vyombo hivi mbili ni za samawati.

Kanisa kubwa la Makupa. Mbele ya kanisa, mmeaandikwa maneno, " Welcome to PCEA Makupa Church ". Paa kanisa ni rangi ya samawati, na juu na ishara ya msalaba.

Kinda au ndege mdogo, ndege mchanga amesimama juu ya mti . Ndege huyu amesimama katika tagaa la mti. Katika tagaa hilo ndege huyo amesimama katikati matawi ya mti huo, ndege anaonekana kulia.

Eneo la feri. Feri tatu zilizobeba umati wa watu zinaelekea kusafirisha watu upande mwingine wa bahari.